Kuna watu watatu. Mmoja amevalia shati la rangi nyeusi, na kwenye mkono wake wa kulia ako na kitu amevalia kwenye mkono, ako na kipuli kwenye sikio lake la kulia. Mtu mwingine ameinua kidole chake cha gumba, amevalia nguo ya rangi ya samawati na ako na barakoa ya rangi ya samawati. Mwingine ako na kitu kwenye...

Watu wamesimama, wanaume watano na mwanamke mmoja. Wengine wamevalia barakoa za rangi nyeusi wengine wamevaa samawati. Kuna aliyevalia nguo ya rangi ya samawati, na kofia nyeusi. Kando mna jengo lililojengwa, lililokuwa na madirisha ya vioo.

Watu wamesimama wengine wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya samawati mmoja ndiye amevaa barakoa ya rangi nyeusi. Kuna mwanaume aliyeketi upande wa kulia amevaa shati la rangi nyeusi. Kando yao kuna ukuta ambao umejengwa na matofali.

Mwanamke amechuchumaa amevalia nguo nyeusi na amenyoa. Ameshikilia mtungi wa rangi ya manjano na chini mna karai za rangi ya samawati. Kuna maji yanatoka kwenye mfereji. Pia kwa umbali kuna ndoo ya rangi ya kijani kibichi. Kando mna mti wa mapapai.

Watu wawili wako ndani ya maji machafu. Kando kuna nyumba zilizojengwa na mabati na miti na mbao, kando kuna bati lenye rangi ya samawati na pia kuna nguo zimeanikw. Upande wa juu kuna nguo ina rangi nyekundu.

Mkono umeshikilia chupa mbili. Chupa moja ni ya rangi nyeupe ambayo imeandikwa maandishi ya rangi nyekundu na ya kijani kibichi. Kifuniko chake ni cha rangi nyeupe. Chupa ingine iko na kifuniko cha rangi nyekundu na maandishi mekundu. Pia chupa hiyo ni ya rangi nyeupe.

Watu wamesimama. Kuna mwanamke upande wa nyuma ameshikilia mikono yake. Wawili wako mbele, wanatazama mtoto aliyelala. Mwanaume kando amevalia miwani. Mwanamke aliye karibu naye amevaa shati la rangi nyeupe.

Watu wamesimama wengine wamevalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi na kwenye uso zao wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Kwenye kichwa pia wamevaa vifaa. Kando yao wanakifaa cha kiteknolojia.

Viungo mbalimbali ambavyo vimefunikwa na vikufu ya rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Kando mna karai ya rangi nyekundu. Kuna mkeke kando yenye vifuniko vya rangi ya manjano. Pia kuna gunia la rangi ya salama.

Mwanaume ako juu ya pikipiki, ambayo nyuma imeandikwa maandishi meusi. Kando mna mtungi ulio wa rangi ya manjano, na kifuniko cha kijani kibichi. Kuna mwingine ameshikilia nyuma pikipiki hiyo, na wanapita kwenye.

Watu wamesimama. Mwanamme aliye mbele amevalia nguo nyeusi. Kando, nyuma yake kuna mtu amevalia tai ya rangi nyekundu. Kuna mitungi ya manjano imepangwa. Pia kuna dirisha limefunguliwa la rangi ya samawati.

Mtoto mwanamume amesimama, amevaa nguo ya chini iliyo nyeusi na mistari ya manjano. Upande wa juu amevaa nguo ya samawati, mkono wake wa kulia uko kwenye kwapa lake la kushoto. Kuna miti kando na jengo ambalo limeporomoka.

Wanawake wawili wameshikilia watoto, na mashati yao ya rangi nyeupe na mstari wa samawati. Mwanamke amenyoa, mwingine ameshuka nywele na ako na vipuli kwenye masikio yake. Kitanda ni cha chuma.

Mwanamke aliyeketi amevaa mavazi ya rangi nyeusi na barakoa nyeusi. Ameshikilia mtoto amavaa kofia ya rangi nyekundu. Kando mwanaume ameinama amevaa barakoa ya samawati na miwani.

Watu wawili wamekaa. Mwanamume upande wa mbele ambapo amevalia barakoa, mwanamke amevalia shati leupe, pia kuna nguo yake iliyo na mstari wa samawati, na kwenye mdomo amevalia barakoa. Ukuta nyuma ni ya rangi wa kijani kibichi na kwenye meza kuna chupa ya rangi nyeupe.

Mwanamke amejilaza. Ameficha mikono yake na mdomo amefungua. Kando mna wanaume wawili wamekaa kwenye viti. Mwanamme mmoja amevaa nguo iliyo na rangi ya samawati na wote wanaume hao wamevaa barakoa na miwani.

Mtu mmoja ameshikilia kiuno na amevalia nguo ya rangi nyeupe, kuna mwenye amevalia buibui ya rangi ya samawati kando yao kuna nyumba zilizo jengwa na mabati kwa juu na pia na miti kando.

Vidole vimepakwa rangi kwenye kucha, vidole vingine viko na pete kimeshikilia chupa iliyo na kifuniko cha kijani kibichi, maandishi kwenye chupa hiyo mengine ni meusi yameandikwa Covid cure.

Mwanamume ameketi kwenye kiti. Amevaa nguo ya rangi nyeupe, shati lake ni la rangi ya samawati. Amevaa barakoa ya rangi nyeupe. Juu kuna chupa ambayo ni rangi nyeupe na kando kuna vitu ambavyo vimewekwa juu ya meza.

Mwanamke anaosha mikono iliyopakwa kucha rangi nyekundu, chini mna ndoo nyeupe, amevalia barakoa ya rangi ya manjano. Kuna mtoto amesimama akimwangalia. Kando mna nyumba iliyojengwa na juu ni mabati, pia kando kuna miti. Ukiangalia angani kuna mawingu meupe na rangi ya samawati.

Ngamia imelala chini kwenye mchanga wa rangi ya hudhurungi, miguu yake ya mbele imekunjwa. Kwenye mgongo wake, kuna mzigo uliobebwa wenye rangi nyekundu. Ngamia hiyo imefunga macho.

Watu wamekaa wengine wamesimama. Kuna mwanamke aliyekaa, shati lake ni la rangi ya samawati na limeandikwa maandishi mbele. Mwanamke huyo ameshikilia mtoto. Kuna mwingine amevaa kitambaa kwenye kichwa. Kuna mwanaume amesimama amevaa rangi ya shati ya samawati.

Watu wamesimama. Kunao waliokaribiana wamevaa mashati ya rangi ya manjano. Mwanamke mmoja ako na kipuli kwenye sikio na kitambaa kwenye kichwa. Mwanaume mwingine amevalia shati leupe na upande wa chini nguo nyeusi.

Mwanamke amesimama na kwenye kichwa amejifunika kitamba. Kando yake kuna mitungi ya rangi mbali mbali. Kuna ingine ya manjano na ingine ya kijani kibichi. Nyuma kuna mtoto ambaye amechuchumaa. Kwa umbali kuna miti.

Wanawake wawili, moja amenyoa mwingine ameshuka nywele, wote wako na vipuli kwenye masikio yao. Mwanamke mmoja amevaa nguo ya rangi nyeusi na manjano. Kuna mwingine ameshikilia mtoto ambako mbele yao mna nguo.

Meza iko na sodo juu ambazo ni za rangi ya samawati na nyeupe kando kuna mikono iko juu sodo hizo na pia mkono huo una kucha upande wa mkono wa kulia una pete ambayo mtu amevaa.

Watu wamesimama kwenye barabara iliyoporomoka barabara hiyo Iko na msitari ya manjano imepita kuna mwanaume ambaye amevaa nguo za rangi nyeusi kando mna chuma ambacho kinaonekana na pia kuna maji inapita.

Mtu amekaa bega lake likiwa nje na shati lake lina mistari meupe amevaa barakoa ya rangi nyeupe. Kando yake mna wengine wamesimama na mwanamke mmoja amevaa nguo nyeusi na ingine ni ya rangi nyekundu.

Watu wengine wamechuchumaa, wengine wamesimama upande wa nyuma. Kuna ambao wamevalia nguo nyeupe, kijani kibichi, manjano na nyekundu na rangi zingine. Ambako upande wa mbele kuna mwanaume amevalia shati la rangi nyeupe.

Mwanaume amekaa amevaa shati la rangi ya samawati na upande wa juu ana nguo ya rangi nyeupe. Mikono yake iko juu ya meza. Kando kabisa kuna karatasi nyeupe iliyoandikwa maandishi ya rangi nyeusi.

Watu wanne wamesimama, mmoja amevalia shati la rangi ya manjano na barakoa. Kuna mwingine amevalia nguo nyeusi na barakoa ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mchanga na kando kuna miti.

Mwanamke ameketi amebeba mtoto. Mwanamke huyu ako na kipuli kwenye sikio lake. Mwanamke mwingine anashika mtoto amevaa nguo ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati. Kando kuna watu na kuna mwenye amevalia sketi ya rangi nyekundu.

Mtoto wa kike ameketi, amevalia rangi iringa nyeupe iliyo na maua ya kijani kibichi. Mwanamume anamwangalia huku amevalia miwani, na amemshika mtoto huyu. Na nguo yake ni ya rangi nyeupe, iliyo na maandishi yameandikwa na rangi nyeusi.

Mwanamke ameketi amevaa fulana ya rangi nyeusi na barakoa nyeusi, amebeba mtoto amevaa kofia ya rangi nyekundu, kando yake mwanamume ameinama amevaa barakoa ya rangi ya samawati na miwani.

Mwanamke ameketi upande wa mbele ameshikilia karatasi na amevaa miwani, barakoa yenye rangi ya samawati. Kando yake kuna mwanamke aliye na mwili mkubwa amevaa barakoa ya rangi nyeupe kwenye kichwa chake amevalia kitambaa cha kitenge.

Watu watatu wamesimama. Kwenye vichwa vyao wamevalia vitu, ambako mwenye yuko katikati amevalia yenye rangi ya samawati imeandikwa maandishi meupe. Wote wamevalia barakoa ambazo ni za rangi ya samawati, mmoja amevaa barakoa nyeupe. Kuna mtu ambaye amelazwa wanamhudumia.

Mwanamke amekaa kwenye kiti na ana shuka iliyo na rangi nyekundu na madoadoa meupe. Kando yake mna mwanamke mwingine amevalia nguo nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati pia amevalia miwani. Nyuma mna nyumba.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia mashati ya rangi nyeupe na chini wamevalia nguo za samawati. Mwanamke mmoja ameinama akiangalia mtoto mwingine aliyekaa kando amesimama huku mikono yake iko juu ameshikilia vitu.

Mwanume amevalia kanzu nyeupe na barakoa amenyosha kidole chake, kando yake kuna mwingine amevalia kitenge anakofia nyeusi na barakoa iliyo ya rangi ya samawati.

Mwanamke ametengeneza nywele. Amevalia nguo nyeupe na ingine nyekundu iliyo na madoadoa nyeupe. Kando yake, mwanaume amevalia shati leupe iliyoandikwa maandishi na rangi ya samawati.

Wanawake wawili, mmoja akiwa ameketi na ameshikilia mtoto huku akimwangalia, pia amevaa kofia kichwani ya rangi nyekundu. mwanamke wa pili ameinama huku akiangalia mtoto na amevalia miwani.

Wanawake wawili wanachota maji kwenye shimo huku mmoja akiwa ameinama na ameshikilia mitungi miwili ya rangi ya manjano mwingine akiwa amesimama kwenye shimo ya maji. Kando yao mna mchanga na mawe pia.

Gari limeegeshwa lina magurudumu meusi kando yake kuna wanawake wawili wamesimama wote wamevalia mashati meupe na barakoa nyeupe, kando yao mna nyasi, nyuma ya gari hilo mna miti.

Mtu amekalia kwenye kiti amevaa shati la rangi nyeupe na barakoa amebeba mtoto aliyevaa nguo nyeupe. Kuna mtu aliyeinama pia amevaa shati leupe. Nyuma ya mtu aliyeketi kuna ukuta wa samawati na dirisha lenye vioo.

Watu wameketi. Mmoja amevalia kofia ya manjano na nguo nyekundu, amebeba mtoto. Kuna mwenye ameinama anapea mtoto kitu kwa mdomo. Amevalia kofia nyeusi, miwani nyeusi na nguo nyeupe. Pia mna chupa iliyo na kifuniko cha rangi ya samawati.

Watu watatu., ambapo katikati kuna mtoto amevaa nguo ya rangi nyeupe. Kando yake kuna mwanamume amemshikilia, na kando pia kuna mtu ambaye ameshikilia mtoto, na mtoto huyo anatabasamu. Nyuma kabisa, ukuta ni wa rangi nyeupe na kijani kibichi.

Mwanamke amesimama amevalia nguo nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati pia amevaa miwani, amesongwa nywele nyeusi. Kando yake mna mwanaume amevaa barakoa na nguo ya kijani kibichi.

Mwanamke amesimama upande wa mbele amevalia shati la rangi nyekundu na barakoa pia ameshikilia vitu kwenye mkono kando yake, kuna mwanamke na mwanaume wanapita wamevalia mashati ya rangi nyeupe.

Jengo limeporomoka. Mawe yaliyojengwa na sementi yametapakaa chini. Kuna mtu ameshikilia simu nyeusi. Kando yake, kuna aliyevaa shati leusi. Pia, lango ilio na rangi ya samawati. Kando yake kuna mwenye amevaa kofia.

Watu wawili wamevalia nguo za manjano na kwenye uso zao wamejifunika, mmoja kati yao ameinama. Wote wameshikilia mtungi wa rangi ya nyekundu, mwingine amevalia viatu vyeusi.

Watu wawili ikiwemo mwanamke amevalia miwani nyeusi na nguo nyeupe huku akitabasamu. Kwenye sikio lake kuna kipuli kando yake kuna mambu yaliyoandikwa ambapo ni sehemu za mwili ikiwemo macho.

Wanawake wawili mwengine ameinama amevalia barakao ya rangi ya samawati, na shati leupe na nguo ingine ya manjano, mwanamke mwengine ameshikilia mtoto mchanga ambapo pia amevaa barakoa ya rangi ya samawati.

Watu wako kwenye maboti wakivuka mto wenye maji machafu. Kuna wenye wamevalia mashati ya rangi ya nyekundu. Kando ya mto kuna nyumba zilizojengwa na makuti. Kuna migomba ya ndizi kwa umbali na mawingu ni ya rangi ya samawati na nyeupe.

Wanawake wawili wamekalia viti vyeusi. Wote wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Mmoja wao amevalia miwani ya rangi nyeusi. Kando yao kuna barakoa za rangi ya samawati na cherehani.

Mwanamume ameketi akitabasamu, amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi ililoandikwa mbele na maandishi mekundu, kando yake kuna watu watatu wamesimama, mmoja wao amevaa shati jekundu, wawili kati yao wamevaa barakoa za rangi ya samawati

Wanawake wawili wamekaa kwenye viti. Mwanamke mmoja amevaa shati la manjano na barakoa ya rangi ya samawati. Pia, amevalia miwani na kalamu kwenye mkono. Kwenye meza kuna makaratasi. Mwanamke mwingine ameshikilia mtoto.

Wanawake wawili wote wamevalia barakoa kuna mwenye ameinama amevalia barakoa nyeupe ameshikilia karai iliyo nyeupe. Chini yao kuna maji, mwanamke mwingine amevalia nguo ya samawati na ameshikilia ndoo.

Wanawake wawili wamekaa juu ya kitanda. Mmoja akiwa ameshikilia kitabu na amevalia nguo ya rangi ya samawati. Kwenye kichwa chake amefunga kitambaa cha rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma yao pia mna nguo.

Mwanamume ameketi amevalia shati leupe lililo na madoadoa meusi na nguo ingine nyeusi ameshikilia vitu vilioko mbele yake kando yake mna leso ilio na rangi ya nyekundu.

Wanawake wawili wametabasamu, mmoja akiwa ameketi, amenyoa na amevalia nguo ya manjano. Mbele ya nguo yake ni nguo nyeupe iliyoandikwa maandishi ya samawati. Nyuma yake mwanamke amevalia miwani na kofia ya rangi ya samawati.

Wanawake wawili, mmoja akiwa ameketi. Amevalia nguo ya kijani kibichi, huku amembeba mtoto. Mwingine amesimama, amevalia nguo ya samawati na nyeupe. Wanawake wote hao wamevaa barakoa za rangi ya samawati. Nyuma ya mwanamke aliyeketi kuna mlango wa rangi ya kijani kibichi.